Hiki ni kitanda cha hospitali. Kimeundwa mahususi kwa ajili ya wagonjwa kikiwa na uwezo wa kurekebisha sehemu mbalimbali kama vile kichwa na miguu kwa faraja ya mgonjwa au urahisi kwa hudumu.

Huu ni wodi ya hospitali, pengine kitengo cha wagonjwa mahututi, ambapo mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga. Anahudumia mgonjwa, ambaye anaonekana kuwa mgonjwa wa Corona.

Hii ni chumba cha upasuaji chenye madaktari na wauguzi wengi wakiwa wamevaa sare za upasuaji ikiwemo barakoa kofia na mavazi ya kinga. Wanaonekana wakishughulikia mgonjwa kwenye meza ya upasuaji huku vifaa mbalimbali vya matibabu vikiwa vimezunguka eneo hili.

Huu ni kirusi kinachoonyesha muundo wake wa nje na wa ndani. Unaonyesha chembe ya virusi ikiwa na miiba ya proteini iliyojitokeza kutoka kwenye uso wake.

Hawa ni watu watatu waliovalia suti za kujikinga wakishughulikia jeneza labda wakiweka jeneza kaburini au kwenye chombo cha usafishaji. Hali hii inaweza kuashiria mazishi yanayohusisha harayo maalum.

Watoto kadhaa wanaonekana kwenye picha wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za shule. Mtoto mmoja mdogo yuko katikati, akisawazisha chupa ya kijani, kichwani mwake, huku akiwa ameinua mikono yake, kama anapokea kitu.

Hizi ni vifaa zinazofanana na pedi za hedi zinazowekwa kutumika tena zikiwa zimetengenezwa au kuonyeshwa vitu hivo viko juu ya meza au sehemu ya kazi na kuna vitambaa au vifaa vingine vinavyoonekana karibu nazo.

Huu ni mkono ulioshika vitu viwili vinavyoonekana kama vipande vya chakula au kitu kikavu chenye matundu. Kipande kikubwa kiko katikati ya kiganja na kipande kidogo kiko chini yake karibu na vidole.

Hawa ni watu wawili, waliovaa mavazi maalum ya kujikinga, ndani ya jengo linalofanana na hema kubwa, ambalo linaweza kuwa kituo cha matibabu, au cha kupima. Watu hawa wanaonekana kuwa wafanyikazi wa afya.

Kuna watu wakiwa wamevaa suti ya kujikinga au suti za hatari, zinazofanana na zile zinazotumika wakati wa janga la corona. Watu hao, wanaonekana wamesimama nje ya jengo labda hospitali au kituo cha afya, na kuna ishara ya buluu nyuma yao yenye maandishi yasiyosomeka vizuri.

Hawa ni watu wakitumia kituo cha kunawa mikono ambacho kinaonekana kuwa mchango wa usafi. Kuna watu wawili wazima, mwanamume na mwanamke wakiwa wanainama na kuweka mikono yao kwenye ndoo za kijani chini ya kituo hicho.

Huu ni hema nyeupe iliyowekwa inje, labda kwa ajili ya tukio au kutoa huduma fulani. Kuna watu kadhaa wamekusangika karibu na meza, na viti vilivyo chini ya hema na mabango yenye ujumbe au picha. Yanayoonekana kando ya hema.

Hii ni gari la Isuzu lililobadishwa kuwa kliniki ya rununu iliyojulikana kama mobile klinik. Gari hili jeupe limeundwa kutoa huduma za afya katika maeneo ya mbali au yasiyofikika kwa urahisi.

Hawa ni kundi la watu wanaonekana kuwa wahudumu wa afya jamii, wakiwa wamevalia fulana za rangi ya bluu nyepesi, zenye nembo na kadi za vitambulisho.

Hawa ni kundi la watu, wanaume na wanawake. Wamesimama nje katika tukio au sherehe. Wengi wao wamevaa nguo rasmi na wanashikilia vyeti au makabrasha. Nyuma yao kuna bendera au bango yenye nembo.

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo baadhi waliovaa barakoa. Wameketi kwenye benji au kitanda cha muda, labda katika mazingira ya nje au kituo cha afya cha muda. Hii inaweza kuuzishwa na afya ya jamii, na uhamazishaji kwa njia tofauti tofauti.

Huu ni mkutano au warsha inayoendelea pengine inayohusiana na huduma ya vijana ya kitaifa. Kuna watu kadhaa wamekaa kizunguka meza zilizopangwa kwa ajili ya mkutano.

Huyu ni daktari wa meno, akimchunguza mgonjwa mwanamke mwingine, ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa miwai maalumu, barakoa, na glovu, na anaonekana kutumia kifaa cha meno.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno. Vifaa hivi ni pamoja na vioo vya meno, koleo na vifaa vingine vinavyotumika katika matibabu ya meno.

Huyu ni mtu anatumia mswaki wa miti kusafisha meno yake au kutumia kama kijiti cha meno. Meno yake yanaonekana meupe na safi isipokuwa jino moja la mbele ambalo linaonekana kuwa na pengo au halipo.

Huu ni mkono ukiweka dawa ya meno kwenye mswaki, jambo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa afya ya umma. Usafi wa kinywa na meno ni sehemu muhimu ya afya bora na matumizi ya mswaki na dawa ya meno kusaidia kuzuia magonjwa ya meno kama vile kuoza kwa meno na magonjwa halisi ambayo yanaweza kuathiri afya ya jumla kwa mtu.

Hii ni habari kuhusu jibu la dharura, shirika la ustawi wa watoto la Kenya limeanzisha ugawaji wa chakula cha msaada kwa dharura huko Kiabaa kaunti ya Kiambu, unaolenga kaya elfu tatu zilizo hatarini, hatua hii ya shirika chini ya idara ya serikali ya ulinzi wa jamii itawafikia watoto elfu mbili.

Hii ni picha la lori lililo katika barabara. Lori hii linaonekana likiwa barabarani likiashiria shughuli za usafirishaji wa misaada. Kwenye lori hii kuna ujumbe kwamba inapeleka misaada ya kibinadamu.

Hivi ni vifaa vya matibabu vinavyotumika hospitalini hasa pampu ya kuingiza maji na vifaa vinavyoambatana nayo. Pampu hiyo hutumika kudhibiti mtiririko wa maji au dawa kuingia mwilini mwa mgonjwa.

Huyu ni mtu labda mtaalamu wa matibabu amevaa glovu akishika pamba au vifaa vingine vya matibabu. Vifaa vingine kama chupa ndogo na karatasi zinazoonekana kwenye trei au troli karibu naye.

Huyu ni daktari akiwa amevaa koti jeupe la mahabara na ameshika stetheskopu nyekundu mkononi mwake. Kifaa kinacho tumika kusikiliza sauti za ndani ya mwili kama vile mapigo ya moyo na sauti za mabafu.

Huu ni mkono wa mtu uwezekano mkubwa mgonjwa ukiwa umelala kwenye kitanda au blanketi nyeupe. Kwenye kidole cha mkono huo kuna kifaa cha kupima mapigo ya moyo.

Huyu ni daktari akimchunguza mgonjwa kwa kutumia stethoskopu kifuani. Daktari amevaa aproni nyeupe, na anaonekana kuwa makini katika kazi yake.

Hapa ni ndani ya hospitali kuna watu kadhaa wamesimama na wameketi na mgonjwa mmoja amelala kwenye kitanda cha magurudumu akisukumwa na mtu mmoja. Mazingira yanaonekana kuwa wodi au eneo la kusubiri hospitalini.

Hawa ni watu wawili mtu mmoja amesimama amevaa kofia nyekundu na jacketi la kijivu akishikilia kitu chenye rangi ya manjano na kijani mtu mwingine ameketi karibu na meza au dawati akiwa amevalia nguo nyeupe kuna kompyuta au kifaa kama hicho kwenye meza.

Huyu ni mwanamke akipimwa macho na daktari wa macho. Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti na ameweka uso wake kwenye kifaa cha kupimia macho huku daktari akisimama karibu naye na kurekebisha kifaa hicho.

Hawa ni kundi la watu, wengiwao wakiwa wamevaa koti meupe yanayoashiria kua ni madaktari au wataalamu wa afya. Wamesimama pamoja na nyuma yao kuna ukuta wenye maandishi. Wanaonekana kua katika mazingira ya hospitali.

Ni daktari wa kike, anaandika kwenye karatasi au hati fulani, akiwa amevaa koti jeupe la daktari na stetoskopu shingoni mwake. Daktari amevaa nguo nyeupe.

Huu ni utaratibu wa matibabu labda upasuaji wataalamu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wamekusanyika karibu na mgonjwa au eneo la upasuaji

Hii inaongelelea kuhusu mambo tano unayopaswa kumwambia mtu anayeshuka moyo ikiwemo ni ya kwanza ni kwamba hauko pekee yako, ya pili ni niko hapa kwa ajili yako ukinihitaji, ya tatu ni samahani unaipitia haya, ya nne ni je kuna njia yoyote ninaeza kusaidia , ya tano ni je umefikiria matibabu.

Hii ni kisanduku cha dawa ya kisasa inayotumiwa kusaidia mwili katika utengenezaji wa nishati, kuboresha afya ya ngozi, nywele na mfumo wa neva . Wagonjwa wenye upungufu wa virutubisho kutokana na lishe duni, msongo wa mawazo au hali ya kiafya zinazo athiri ufyonzaji wa virutubisho.

Hizi ni pedi za usafi au Sanitary pads, kwa kiingereza. Zinatumiwa na wanawake wakati wa hedhi. Picha inaonyesha pedi mbili za ukubwa tofauti.

Hivi ni vipimo vya ujauzito na matokeo yake. Upande wa kushoto kuna picha tatu za vipimo vya ujauzito vilivyoonyesha mistari miwili ikionyesha matokeo chanya ya ujauzito.

Huyu ni mtu akifanyiwa kipimo cha damu ambacho kinaonekana kuwa kipimo cha haraka . Mtaalamu wa afya aliyevaa glavu nyeupe anachukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mtu kwa kutumia kifaa cha kuchoma kidole.

Huu ni wodi ya hospitali inayoonyesha vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu baadhi vikiwa na shuka la buluu, kuna watu wachache wameketi au kusimama karibu na vitanda.

Huyo ni mtaalamu wa afya anayeonekana kama daktari au nesi. Amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na miwani, akizungumza na mwanamke wa Kiafrika, anayeonekana kuwa kutoka jamii ya Wamaasai.

Hawa ni watu watatu, wawili wakiwa amevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazoakisi mwanga. Wamesimama karibu na chombo cha maji kinachofanana na tanki au chombo cha kunawia mikono.

Huyu ni mtu aliyevaa barakoa na kofia akiwa ameshughulikia mifuko mikubwa mitatu yenye rangi ya manjano yaliyokolea. Mifuko hiyo imepangwa karibu na ukuta. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chenye ukuta za buluu na baadhi ya fanicha ya buluu yanayoonekana upande wa kulia .Hii ni mandhari ya kisima ambapo watu huchota maji.

Hili ni eneo la mashambani au la asili lenye mimea mingi. Katikati kuna njia au eneo lililofunikwa na nyasi fupi na mimea midogo likiwa na mimea mirefu. zaidi kama mahindi.

Hawa ni kundi la wanaume. Wengine wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni na wengine wakiwa na kofia nyekundu. Waanonekana wakiwa nje labda wakitembea au kwenye sherehe fulani. Wengine wanashika vijiti au mikuki.

Hawa ni wanawake watatu, wameketi chini, labda sokoni, au mahali pa kukusanyikia, wakiwa wamezungukwa na vitu vinavyo onekana kama bidhaa, au mimea. Mwanamke wa kwanza, kushoto, amevaa shati lenye milia, na kanga.

Huu ni mmea ambao unajulikana kwa matumizi yake katika dawa za jadi. Mmea huu una majani ya kijani na maua yanayofanana na mipira midogo ya rangi ya kahawia au zambarau. Umetumika kihistoria katika tiba ya asilia kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Baadhi ya jamii zimeutumia kwa sifa zake za kupunguza uvimbe na maumivu au katika kiambato katika dawa ya kiasili.